Kituo kidogo chenye mashine za kielektroniki ambazo hutumika kukamilisha miamala mbali mbali ya fedha kama vile kuweka fedha, kutoa fedha na kulipia bili mbali mbali.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nje ya jengo lenye picha pamoja na maandishi mbalimbali yanayoashiria shughuli mbalimbali za kifedha kama vile uwekaji wa fedha, utoaji wa fedha na kukamilisha miamala mbalimbali.

Mwanamke aliyevalia suruali ya bluu na shati jeupe, akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kieletroniki inayojihusisha na huduma za kibenki, kama vile: kutoa fedha, na kukamilisha miamala mbalimbali.

Mwanamke alievalia shati jekundu, mkononi mwake ameshika maiki ama kipaza sauti, aliesimama pembeni ya bango lenye maandishi yanayo dhihirisha ama kuonyesha huduma mbalimbali za kifedha kama vile, utoaji fedha, uwekaji fedha na kulipa bili mbalimbali.

Eneo lenye safu zilizopangwa vinywaji vya aina mbalimbali, kama vile pombe kali, kwa ajili ya ununuzi, unywaji, na uuzaji wa vinywaji hivyo kwa watu katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lenye majengo, miti pamoja na magari mengi yakiwa yamepangwa katika mpangilio maalumu, kuashiria shughuli za ununuaji na uuzaji wa magari katika eneo hili.

Eneo kubwa la wazi lenye majengo, miti pamoja na magari mengi yaliyopangwa katika mpangilio maalum kwa mistari kuashiria shughuli za ununuaji na uuzaji wa magari katika eneo hilo.

Wanawake wawili waliovalia makoti meupe wakiwa katika duka kubwa la bidhaa za maziwa, zinazoashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa kwa watu mbalimbali katika eneo hili.

Mashine ndogo ya kieletroniki ya rangi ya bluu na nyeupe yenye maandishi pamoja na picha ya ng'ombe, ikiwa na skrini ambayo huonesha taarifa za mnunuaji na muuzaji wa maziwa, pia ni njia rahisi ya kusambaza maziwa katika maeneo mbalimbali.

Mashine ndogo ya kielektroniki yenye rangi ya bluu, nyeusi, pamoja na nyeupe kwa mbali, inayotumika kuuzia maziwa; pia ni njia rahisi ya usambazaji wa maziwa katika maeneo mbalimbali.

Mashine ndogo ya kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, nyeupe, maandishi pamoja na picha ya ng'ombe, ambayo hutumika kuuzia maziwa na ni njia salama ya kusambaza maziwa maeneo mbalimbali.

Duka la wastani lenye milango, maandishi pamoja na picha inayoashiria uuzaji na ununuaji wa maziwa katika eneo hilo kwa watu mbalimbali.

Mashine ndogo ya kielektroniki yenye rangi ya blue, nyeupe pamoja na nyeusi ikiwa na maandishi pamoja na picha ya ng'ombe ambayo hutumika kuuzia maziwa na pia ni njia rahisi ya usambazaji wa maziwa katika maeneo mbalimbali .

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nje ya kituo kidogo chenye rangi ya bluu pamoja na maandishi yanayo ashiria uuzaji na ununuaji wa maziwa katika kituo hicho watu mbalimbali wa kituo hicho.

Mashine ndogo ya kiautomatiki yenye maandishi pamoja na picha ya ngombe, ambayo hutumika kuuzia maziwa kwa watu mbalimbali na pia ni njia rahisi ya usambazaji wa maziwa katika maeneo mbalimbali.

Watu watano wakiwa wamesimama nje ya kituo kidogo chenye maandishi yanayoashiria shughuli mbalimbali za uuzaji na ununuaji wa maziwa katika kituo hicho.

Duka kubwa lenye milango mikubwa yenye maandishi pamoja na picha ya ngo'mbe, likiwa na mashine ndogo za kieletroniki zikionekana kwa ndani ambazo hutumika kuuzia maziwa.

Mashine ndogo ya kielektroniki yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, ikiwa na maandishi na picha ya ng'ombe ambayo hutumika kuuzia maziwa na pia ni njia rahisi ya kusambaza maziwa maeneo mbali mbali.

Watu wanne wakionekana nje ya kituo kidogo chenye mageti ya bluu pamoja na maandishi yanayoashiria uuzaji na ununuaji wa maziwa katika eneo hilo.

Mashine ndogo ya rangi ya bluu yenye maandishi pamoja na picha ya ng'ombe ya kielectroniki inayotumika kuuzia maziwa. Pia ni njia salama ya kusambaza maziwa maeneo mbalimbali.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mbele ya kituo kidogo chenye maandishi na picha zinazoashiria uuzaji na ununuaji wa maziwa katika kituo hiki.

Mwanamke aliyevaa koti lenye rangi nyeupe, akiwa amesimama pembeni ya mashine ndogo ya kielektroniki yenye rangi ya bluu na nyeupe, ambayo hutumika kuuza maziwa. Pia, ni njia rahisi ya usambazaji wa maziwa maeneo mbalimbali.

Wanaume watatu, wawili wamevalia masharti na suruali na mmoja amevalia koti jeupe wamesimama nje ya kituo kidogo chenye maandishi yanayoashiria uuzaji na ununuaji wa maziwa katika kituo hicho.

Mashine nne za kielektroniki; mbili zenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe ambazo hutumika kwenye uuzaji wa maziwa, na mbili zenye rangi ya njano, kijani pamoja na nyekundu ambazo hutumika kwenye uuzaji na uchambuaji wa saladi, ambazo zote kwa pamoja hurahisisha ununuzi na uuzaji wa maziwa pamoja na saladi kwa watu mbalimbali.

Duka kubwa lenye mabango yenye maandishi pamoja na samani mbalimbali kwa ndani, kama vile masofa na meza, ambalo huashiria uuzaji na utengenezaji wa samani hizo katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ndani lenye samani mbalimbali kama vile makochi, meza, pamoja na mito linaloashiria utengenezaji, uuzaji na ununuaji wa samani hizo.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa samani mbalimbali kama vile makochi na mito, ambapo wafanyabiashara na watu binafsi huweza kununua na kuuza samani mbalimbali.

Eneo kubwa la wazi, lenye samani kama vile vitanda, pamoja na wanaume watatu, inaloashiria shughuli mbalimbali za utengenezaji, uuzaji na ununuaji wa samani hizo

Eneo la wazi lililosheheni samani mbalimbali, kama vile viti, pamoja na makabati, vinavyoashiria uuzaji, ununuzi au utengenezaji wa samani hizo katika eneo hilo.

Mwanamke mmoja na watoto wawili, wakionekana katika eneo kubwa la wazi lenye viti na meza za samani, ambalo hujihusisha na uagizaji na uuzaji wa vyakula kwa watu mbalimbali wapatikanao katika eneo hilo.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili, wakiwa katika eneo la ndani lenye samani mbalimbali, wameshikilia vyakula na wamevalia mavazi yanayoashiria huduma mbalimbali za uuzaji, na ununuaji wa chakula katika eneo hilo .

Eneo kubwa la wazi lenye watu pamoja na bidhaa mbalimbali, kama vile nafaka na matunda zikiwazimepangwa linaloashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo kubwa lenye watu wengi wenye bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mbogamboga na linloashiria uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo baina ya watu wa eneo hilo

Eneo kubwa la ndani ya duka, lililosheheni bidhaa mbalimbali kama vile nafaka zikiwa kwenye viroba pamoja na bei ya nafaka hizo, ili kurahisisha ununuzi na uuzaji wa nafaka hizo kwa wateja.

Eneo kubwa la wazi lenye watu, miamvuli pamoja na nafaka mbalimbali kama vile mchele zikiwa ndani ya viroba pamoja na bei zake na linloasharia uuzaji na ununuaji wa nafaka hizo.

Eneo kubwa la watu lililozungukwa na vibanda vilivyosheheni bidhaa mbalimbali kama vile nafaka kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo kwa watu mbalimbali.

Wanawake watatu, mwanaume mmoja pamoja na watoto, wakiwa katika eneo kubwa la wazi, lenye miamvuli mikubwa miwili pamoja na meza iliyosheheni bidhaa mbalimbali, kama vile; ndizi ,matikiti maji na maepo, pamoja na matrei mbalimbali kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi, lenye watu wengi wa jinsia zote, miamvuli pamoja na meza zilizosheheni bidhaa mbalimbali kama vile: matunda, nafaka; linaloashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo katika eneo hilo.

Mashine ndogo ya kielektroniki, yenye rangi nyeusi ambayo, hutumika kukamilisha miamala mbalimbali ya kifedha, kama vile uwekaji fedha, utoaji fedha na kulipa bili malimbali.

Eneo kubwa la wazi chini ya wingu la bluu lililozungukwa na miti pamoja na jengo kubwa lenye nyaya linaloashiria upatikanaji wa huduma mbaimbali za kijamii kamavile umeme, pia na makazi ya watu.

Eneo kubwa la ndani la kukaa lenye mwanga mwingi wa asili, watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamesimama katikati; lenye samani za kisasa zikiwemo sofa nyeupe, meza ya kahawa, na viti vya nje.

Eneo la wazi lenye majengo mbalimbali yaliyojengwa kwa mpangilio maalumu pamoja na huduma mbalimbali za kijamii kama vile umeme ambayo hutumika kwa ajili ya makazi au shughuli baadhi kama vile nyumba za kulala wageni.

Eneo kubwa la ndani lenye safu, zilizosheheni bidhaa kama vile nguo, zilizopangiliwa kwa mpangilio maalumu, kwa ajili ya shughuli za ununuaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo kubwa la ndani lenye safu zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile nguo, linaloashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ndani lenye samani pamoja na rafu zilizopangwa bidha mbalimbali kama vile nguo, kwa ajili ya kurahisisha ununuzi na uuzaji wa bidhaa hizo kwa watu mbalimbali katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ndani lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio maalum kama vile viatu, ambayo huashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo katika eneo hilo.

Eneo la ndani la biashara yenye rafu zenye mpangilio maalum wa bidhaa mbalimbali mfano bidhaa za kusafishia kinywa kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa hizo kwa watu mbalimbali.

Eneo kubwa la ndani lenye safu zilizosheheni bidhaa mbalimbali na watu, wanaoashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo baina ya watu mbalimbali katika eneo hilo.